Kutumia mtindo uliochipuka wa kilimo sasa, wakulima wengi wameweza kunufaika kwa kuwa hawatumii sehemu kubwa ya shamba lao; ila mazao yakilinganishwa na wale wanaotumia sehemu kubwa, unapata wanafaidika sana.

Teknolojia ya kilimo inaendelea kukua, hasa kiangalia vizuri hiiki ni kilimo a sasa ambapo wanatumia ardhi au sehemu ndogo sana kupanda vyakula vingi sana. Na mazao yake yana yakilinganishwa kwa wale wanaolima sehemu kubwa ya shamba. Unapata hao wanaolima hapa wana faida kubwa kwani hawajapoteza sehemu kubwa na apata faida mingi kuliko wale..

Teknolojia katika sekta hii ya ukulima imeendelea sekta nzuri sana hapa ya kilimo sasa ambapo maji ndio uti wa mgongo wa kilimo cha aina hii ila sio maji pekee udongo ulio na utajiri mwingi wa madini hutumika ili kupata mazao zaidi kutoka kwa mimea.

Teknolojia ilivyoendelea katika sekta ya kilimo. Picha nzuri ni hapa ambapo inaonyesha kilimo sasa ambapo unatumia ardhi kidogo sana na unapanda unachopanda ila lazima upee mimea ile mchanga au udongo wenye madini ya pale juu na maji kwa wingi.

Huu ndio unaitwa ukulima wa kiwanda au kwa urahisi unaweza uita uzalishaji wa juu ambapo mkulima huchukua shamba kubwa. Anapanda chakula cha aina moja. Hii ni faida kwake na pia kwa nchi.

Wakulima wamenufaika zaidi kupitia teknolojia hii ya kunyunyizia mimea maji wakati mvua inapokosa kutosha huku wengi ni wale wanaokosa tumaini na kuachia mimea yao apo inaendelea kunyauka.

Katika sekta hii ya kilimo, ni jambo muhimu sana kunyunyizia mimea yetu maji, wakati ambao mvua imepungua ili kuhakikisha kuwa mimea hiyo, itaweza kutupa mazao zaidi na bora kama ingetokea wakati mvua haingepungua.

Huu ni muundo maalum, unaonyesha jinsi mimea hukuzwa hupitia au ukipenda kwa kunyunyizia maji kupitia mifereji iliyopangwa kwa utaalamu ili upate mazao zaidi na kuzuia mimea kunyauka wakati hakuna mvua wa kutosha.

Katika sekta ya kilimo, serikali huchangia pakubwa katika miradi kama hii ili kuhakikisha kuwa mazao ya shambani yameendelea kuvunwa wakati wowote wa mwaka na hili huweza kuipa serikali hela nyingi inapouza vyakula hivi nje ya nchi.

Kupitia teknolojia ya kilimo utaona jinsi mifereji ilivyopangwa kwa utalaamu na hivi mimea hueza kumea kupitia maji yale yanayonyunyiziwa wakati mvua inapopungua na mimea ipo shambani bado haijakomaa.